Mgonjwa alioyelala kitandani hospitalini amefunikwa na blanketi la buluu na ana vifaa vya matibabu vilivyowekwa mwilini mwake. Wataalamu wawili wa afya waliovalia mavazi maalum aya kujikinga na nguo za uso wamesimama pande zote mbili za kitanda wakimhudumia.

Kundi la madaktari au wataalamu wa afya, wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa, wakifanya oparesheni au utaratibu wa kimatibabu chumbani.

Mwanamke aliyevalia barakoa akipimwa joto la mwili kwa kutumia kipima joto kisichoguza na mtu mwingine aliyevaa barakoa na ngao ya uso akifanya kipimo hicho.

Mtu ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Wote wawili wamevalia barakoa na kuna kifaa cha kuhifadhia chanjo na meza karibu.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia suti na wengine sarec wakishiriki katika sherehe ya kukata tepe mbele ya gari kubwa nyeupe. Bango kwenye gari linaonyesha Amref Health Africa na Astrazeneca . Watu wawili wa kati wanashikilia makasi na kukata utepe wa njano.

Kliniki ya simu ya Beyond Zero ya kaunti ya Tharaka-Nithi. Kliniki hii ni lori kubwa lililobadilishwa kutoa huduma za afya likiwa na ngazi ya kuingilia. Mwanamke ameshika mwavuli akibeba mtoto mchanga labda akisubiri huduma.

Mwanamke wa kiafrika akiwa amevalia shanga za kitamaduni shingoni ,akiongea na mwanamke mwingine anaye onekana kama mfanyakazi wa afya au mtafiti, ambaye amevaa barakoa na kushika karatasi, wamekaa chini ya miti huku watoto na watu wengine wakiwa nyuma.

Kundi la watu wazima wakiwa amekaa kwenye viti vya plastiki wakijadiliana au kushiriki katika kikao fulani. Baadhi yao wamevaa fulana zenye nembo kuashiria wanashiriki katika mradi au shirika. Nyuma kuna bango lenye maandishi likionyesha labda malengo ya kikao hicho.

Watoa huduma wawili wa afya, wakiwa wamevaa nguo za kujikinga na barakoa, wanamhudumia mwanaume mmoja mzee aliyeketi kwenye kiti mbele ya hema. Mmoja wao anatumia kifaa cha kupima joto. Hali ya mazingira inaonyesha kuwa ni kwenye kambi au makazi ya muda.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wanamtibu mgonjwa. Madaktari wote wamevaa mavazi ya kujikinga barakoa, glavu na kofia za upasuaji. Mmoja wao ameshika kifaa cha kumtibia mgonjwa kinywani.

Tofauti ya meno kabla na baada ya kufanyiwa matibabu ya kung'arisha. Upande wa kushoto una meno yenye rangi ya njano, na upande wa kulia una meno meupe na safi.

Kinywa cha mtu kiko wazi kikifichua meno meupe na safi. Midomo yake ina rangi ya asili na yenye kung'aa.

Meno ya mtu na fizi inaonekana. Kuwa ni matibabu ya meno au uchunguzi unaofanyika, kutokana na uwepo kwa chombo chenye rangi ya kijani, kinachoelekezwa kwenye meno. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi, na fizi zinaonekana kuwa na afya.

Meno mawili meupe na safi yakiwakilisha afya ya kinywa. Meno haya yamepangwa vizuri na yanaonekana kuwa na nguvu. Chini ya jino moja kuna kioo cha daktari wa meno ambacho kinatumika kuchuguza meno na fizi.

Mtu anatumia mswaki wa asili kusafisha meno yake. Mtu huyu anaonekana mwenye furaha.

Kinywa wazi cha mtu ambapo mikono iliyovaa glovu ya buluu inashikilia kinywa wazi na kutumia kifaa kidogo cha buluu kupaka kitu kwenye meno. Meno yanaonekana meupe na safi.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu ya buluu akitumia zana za kuvutia jino mdomoni mwa mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa umefunguka meno yake yanaonekana.

Zana tano za daktari wa meno zikiwa na chuma na kungaa zimewekwa kwenye sehemu nyeupe. Zana hizi ni pamoja na kioo kidogo, ndoano na zana zingine za matibabu ya meno.

Mdomo wa mwanaume mwenye ndevu huku vidole vyenye glovu ya buluu ukishika mdomo wake wazi. Hii inaashiria uchunguzi wa meno au fizi unao fanywa na daktari wa meno.

Daktari anamhudumia mtoto. Daktari huyu amevalia miwani na koti jeupe. Anatumia zana za meno huku amevaa glavu nyeupe. Mdomo wa mtoto umefunguka na unaonyesha meno yake.

Mwanamke anapokea huduma ya meno akionyesha tabasamu pana la kupendeza. Mikono ya daktari wa meno uliovalia glavu za samawati inaonekana ikishika vifaa maalum vya meno. Daktari anatumia kioo kidogo na kifaa cha uchunguzi kukagua kinywa cha mgonjwa. Mwanamke huyu amevalia shati la denim . Meno yake yanaonekana kuwa meupe na nadhifu kuashiria afya njema ya kinywa.

Mwanaume anaonekana akiwa anasugua meno yake na mswaki wenye rangi ya nyeupe na samawati ukigusana na meno yake ya juu. Mwanaume ana ndevu ndogo na meno yake yanaonekana meupe yakionyesha afya yake.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na kitambulisho shingoni akizungumza na mwanamke mwingine. Wawili wao wameketi mezani na mtaalamu anaonekana akimwangalia mwanamke huyo. Mtaalamu huyo ameshika karatasi huku mwanamke mwingine akishika simu.

Mtalaam wa afya akimsaidia mtoto. Mtalaam huyu, anaonekana anampima mtoto pressure ya damu. Nyuma yao kuna mtalaam mwingine wa afya anayewatazama.

Gari la zimamoto jekundu, lililopakiwa nje kwenye barabara ya lami. Lori lina taa za dharura za buluu na nyekundu juu. Limeandikwa fire mbele, na ina nembo za zimamoto.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kwenye kingo za maji yaliyo tuama, labda baada ya mafuriko. Watu watatu wanaonekana wakisaidiana kuvuka maji mmoja wao akiwa amevaa koti jekundu la msalaba mwekundu lenye maandishi Disaster Response Team akimsaidia mwanamke na mtu mwingine mwenye bagi mgongoni.

Baadhi ya uharibifu laabda baada ya moto au janga. Mtu ameketi chini akionekana mwenye huzuni na amechoka ,uku nyuma yake kukiwa na mabaki ya makaazi ya mabati yaliyoharibika. Watu wengine wametanzama kutoka mbali wakionyesha hadhari mbaya ya tukio ile.

Magari ya zima moto yakiwa kazini usiku, labda kwenye eneo la kituo cha moto. Kuna watu wamesimama karibu na magari hayo mekundu na bomba za maji zimetandazwa chini.

Wazima moto wawili wakiwa wamevaa sare zao kamili, wakiwa wamebeba vifaa vyao vya kuzimia moto pengine bomba la maji. Wote wawili wanaonekana wakiwa katika harakati za kazi, huku mmoja akiwa anatabasamu. Mzima moto wa watatu anaonekana akishughulika chini, na gari la zima moto linaonekana kwa mbali.

Eneo lililojaa mafuriko ambapo watu wanatumia boti ndogo kusafiri kupitia maji machafu ya rangi ya kahawia. Baadhi ya watu wamesimama kwenye maji na miti pamoja na nyumba zilizofurika zinaonekana nyuma.

Eneo lililojaa mafuriko, na maji ya kahawia, yakiwa yamefunika ardhi .Wanaume wawili mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu, na mwingine fulana nyeupe, yenye nembo ya msalaba mwekundu. Wanasimama ndani ya maji. nyuma yao, kuna jengo ambalo linaonekana kuwa shule, kutokana na maandishi ya nembo kwenye ukuta.

Watu wanatembea kwenye maji ya mafuriko barabarani labda katika mtaa. Maji ni machafu na baadhi ya watu wametumbukiza nusu ya miili yao ndani ya maji. Makazi yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana pande zote mbili. Hii inaonyesha athari za mafuriko kwa jamii.

Kundi la wanaume wanne wamesimama mbele ya lori lililofunguliwa nyuma lililobeba bango linalosomeka Kenya emergency drought response 2021 na nembo za mashirika mbalimbali. Mifuko miwili mikubwa inaonekana mbele ya wanaume wawili wa mbele ikiashiria usaidizi.

Ngamia akiwa amelala kwenye mchanga. Mwili wake umefunikwa na blanketi nyekundu. Hali yake inaonekana dhaifu na labda amekufa. Ingawa si wazi kabisaa.

Mwanamke amemshika mtoto mdogo anayeosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono chenye chapa ya Dettol. Wote wamevalia barakoa na wanawake wengine wawili waliovalia fulana za kijani pia wanaonekana nyuma.

Mandhari pana na ya kuvutia ya milima na bonde. Milima imefunikwa na miti na bonde lililo chini linaonekana kuwa na kijani kibichi na mto mdogo au mkondo wa maji.

Vifaa muhimu vya usafi na ulinzi binafsi hasaa wakati wa janga. Kuna barakoa ya rangi nyeupe enye ulinzi wa PM 2.5 ikiwa imelala kando ya chupa ya dawa ya kusafisha mikono yenye kioevu cha rangi ya buluu.

Mikono ya mtu ikimimina sabuni ya maji kutoka kwenye chupa kwenye kiganja cha mkono. Kona ya chini kushoto, kuna sinki jeupe na bomba la maji la rangi ya bluu na fedha, ikionyesha tendo la kujiandaa kunawa mikono.

Mandhari ya msitu, tukionyeshwa sehemu ambapo miti imekatwa. Sehemu nyingine bado ina miti. Pia tunaona mwanga wa jua kutoka upande wa kushoto.

Kifaa cha kisasa cha kufuatilia afya ya mgonjwa labda hospitalini, nambari zinaonekana kwenye skirini zikiashiria mapigo ya moyo au vipimo vingine muhimu. Mgonjwa ana lala kitandani na sindano inaonekana mkononi mwake.

Kifaa maalum cha kisasa kinachotumika hospitalini au kliniki labda kwa kupiga picha za X ray za meno au sehemu nyingine za mwili. Kina rangi nyeupe kimesimama na kina skrini ndogo ya kuonyesha taarifa.

Mwanamke labda muuguzi au daktari akiwa amevaa barakoa na sare ya kijivu, amekaa na kuandika kitu kwenye karatasi . Nyuma yake kuna ukuta wenye soketi za umeme na vifaa vingine vya hospitalini.

Mwanaume akionekana kuwa na mawazo mengi au mfadhaiko, akiwa ameshika kichwa chake. Ameelekezwa kwa mwanamke labda daktari au mtaalamu anayeskiliza kwa makini na ana kilipbodi mikononi mwake.

Chupa na kisanduku cha vidonge ya VITAMIN A 5000 IU kutoka HEALTH AID. Kisanduku kinaonyesha kuwa ni vidonge Mia na vina mezwa mara moja kwa siku.

Sanduku jeupe la dawa lililobeba jina Pharmacare Paracetamol na kuashiria lina vidonge elfu moja, inaonekana ni dawa inayotumika kupunguza maumivu na homa.

Kisanduku cha dawa kiitwacho Ibugesic ambayo ni suspension ya Ibuprofen paracetamol kisanduku kina picha ya mtoto na mazazi na maelezo mengine muhimu kuhusu dawa hiyo.

Kisanduku cha Health Aid Vitamin B99 Complex chenye rangi ya bluu na nyeupe. Kikionyesha kuwa kina vidonge sitini, na kimetengenezwa kwa ajili ya kutolewa polepole, na ni cha vegan .

Mtoto mchanga akipatiwa dawa au chanjo ya mdomo na mtaalamu wa afya aliye vaa barakoa na glavu. Mama wa mtoto pia amevaa barakoa na anamshikilia mtoto wake kwa uangalifu.

Mwanamke ameshika mtoto mchanga, huku mtu mwingine labda mtu wa huduma ya afya, akimchunguza mtoto huyo kwa kuvaa glavu za bluu. Watu wengine wanaonekana wameketi kwenye benchi nyuma yao, labda wakisubiri huduma.

Msichana mchanga ameketi mbele ya watoto kadhaa walioketi chini akiongea nao. Wote wapo nje karibu na nyumba ya tofali na udongo na mlango wa mbao wa rangi ya bluu.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mdogo dawa ya matone mdomoni. Mtoto amevaa vazi jeupe labda hijabu na anaonekana akimeza matone huku ulimi wake ukiwa nje kidogo. Mkono wa mtu mzima unashika chupa ndogo ya dawa.

Mchezaji wa mpira wa miguu, anayeonekana kuwa kipa kutokana na glavu akiwa ameanguka chini kwenye uwanja wa kijani. Amevaa jezi ya kijani na anaonekana akiumia.

Mwanariadha amelala chini kwenye uwanja wa riadha labda akiwa na jeraha au akipata matibabu mtaalamu wa matibabu au kocha amepiga magoti na anamsaidia mwanariadha huyu akimnyoosha mguu.

Mikono miwiwli ya mtu mzima yenye ngozi iliyo kauka na mishipa inayo onekana wazi. Vidole vinaonekana vimeathirika labda kutokana na ugonjwa au umri.

Uso wa mwanaume anayeonekana kama bondia. Jambo la wazi kabisa ni uvimbe mkubwa unaojitokeza kwenye paji la uso wake. Anaonekana amechoka au ana maumivu na jasho linaonekana usoni.

Mashine ya mazoezi yenye bench na sehemu ya kuweka miguu. Inayotumika kwa mazoezi ya kunyanyua uzito na miguu. Ina uzito wa disc zilizoninginia kando.

Mkono umefungwa na bandeji nyeupe ukiwa umelala juu ya kitambaa cha rangi ya samawati. Sehemu ya kidole ya gumba na vidole vingine vinaonekana wazi vikiwa na rangi ya ngozi. Bandeji inafunika sehemu kubwa ya kiganja na nyuma ya mkono.

Mmea wenye majani mabichi labda aina ya mmea wa pori ulio pigwa picha karibu. Majani yanaonekana kuwa na nywele nyepesi kuna nyasi nyingine nyuma yake.

Mmea wenye maua ya manjano na maganda ya mbegu ukiwa umekua vizuri. Maua yamekusanyika katika mashada na maganda yanaonekana kuwa yamekomaa. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, zikiwa zimetoka kwenye mti wa ndizi. Huku ua la zambarau likininginia mwishoni. Majani makubwa ya mti wa ndizi pia yanaonekana wazi.

Mmea mrefu wenye majani makubwa, unaonekana umekauka kidogo katikati ya mimea mingine iliyokauka. Mandhari ya nyuma ina miti na baadhi ya mimea mingine ya kijani, ikiashiria kuwa huu ni mazingiza ya nje labda shambani au msituni.

Shamba iliojaa mimea yenye majani mapana, ueda ni mamboga, malenge au matango. Majani ni kijani kibichi na yamefunika sehemu kubwa ya ardhi. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na vumbi kidogo juu yake. Kwa umbali kuna miundo isioeleweka.

Mimea ya vitunguu imepandwa kwenye shamba lenye udongo wa rangi ya kahawia. Mimea hii midogo imepangiliwa kwa safu ndefu na imepandwa kwenye mteremko mdogo. Majani ya mimea yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya. Nyuma ya shamba hili kuna vichaka na miti mingi ya kijani kibichi.

Miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi. Matawi ya miti yamejaa yakionesha afya na ustawi. Rangi ya kahawia ya vigogo vya miti inatoa tofauti nzuri, na rangi ya kijani ya majani. Anga ya samawati isiyo na mawingu inaonekana nyuma.

Kishada kikubwa cha ndizi zikiwa zimetundikwa kwenye mti wa ndizi wenye majani mapana na marefu. Ndizi hizo bado ni mbichi zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Jua linang'aa sana kutoka juu kushoto. Anga ni samawati yenye mawingu meupe kidogo. Nyuma kuna miti mingine iliyoota.